Chumba ambacho kina ukuta mweupe na rafu, ambapo mataa yamewaka, zimeekelewa vitu mbalimbali zikiwemo mkoba mweusi.

Chumba kikubwa na kirefu ambapo taa zimewaka. Kuna vitu zilizowekelewa ukutani zikiwemo picha ikiwa na mtu mwenye kuvaa nguo ya njano. Kuna nguo zingine ambazo kuna shati, linda, suruali.

Chumba chenye sakafu ya vigae ikona rangi tofauti, kuna manguo yalioanikwa ukutani kutumia nyororo, ikiwemo rinda, koti, suruali.

Chumba kilichowaka taa ambapo kina nguo zimeanikwa zikiwemo kofia, suruali, shati, mikoba na za rangi tofauti ikiwemo za jani.

Chumba kikubwa kilichowashwa taa mingi ambapo kuna nguo zilizoanikwa za aina tofauti zikiwemo linda, shati, suruali za rangi tofauti ambazo ni nyekundu, nyeupe, ya jano, ya waridi na kijani kibichi.

Chumba kilichowashwa mataa ambapo kuna chapisho za rangi nyekundu na zimeandikwa kwa rangi nyeupe. Kuna vifaa tofauti ikiwemo mama aliyesimama na nguo ziko na rangi tofauti na pia ni za aina tofauti ikiwemo koti.

Chumba kilicho na taa zimewaka ziko na rafu nyeupe ambapo manguo yamepangwa na mengine yameanikwa yakiwemo ya rangi mbalimbali.

Rafu ambapo shati zimekunjwa na kuwekelewa juu yake. Kuna chapisho lkilichomo ambacho ni chekundu na kuandikwa na rangi nyeupe. Kando yake kuna nguo zingine zimehang'iwa.

Chumba kikubwa kilichowashwa mataa kikona ukuta mweupe, kuna vitu zimeekelewa juu ya rafu zenye rangi tofauti ikiwemo njano na manguo mengi chini.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya vigeo mlango umefunguliwa na mataa kuwashwa ambapo kuna nguo zimeanikwa za aina mbali mbali zikiwemo suruali.

Chumba chenye ukuta na rafu nyeupe, kando nyekundu na kijani , zimeekelewa vifaa ikiwemo mikoba nyeusi, kijani, nyekundu na vifaa vingine.

Chumba ambacho kina rafu mingi zimeekelewa viatu vya rangi aina mingi zikiwepo vyeusi, vyekundu, kando yake kuna sweta ya rangi ya njano.

Chumba kilicho na nguo mingi zenye rangi tofauti chapisho ya njano imeandikwa kwa rangi nyeusi. Puto mbili zimewekwa ukutani ikiwemo ya rangi ya bluu na ya njano.

Chumba ambacho kimefunguliwa na kimewashwa taa ndani zikona nguo tofauti zikiwemo rinda, shati, kuna viatu, na pia mikoba. Nje juu, kuna taa iliowaka na rangi ambazo zimeandikwa ya blue na nyekundu.

Chumba chenye sakafu ya vigae na taa mingi juu kuwashwa. Ukutani kumeekelewa picha tofauti. Kuna nguo zilizo mingi za rangi tofauti, ikiwemo nyeusi, nyeupe, nyekundu, waridi, na ya njano.

Nyumba ambapo milango ya vioo imefunguliwa mbele ikiwa imeandikwa na maandishi ya rangi nyeusi, ndani kuna bidhaa tofauti zikiwemo nguo, rinda na mikoba.

Chumba chenye sakafu ya vigae vyeusi na vyeupe ambapo kuna rafu zilizowekelewa viatu, nguo, sweta. Kando yake kuna meza ambayo iko na vitu zingine.

Chumba chenye nguo nyingi ambapo kuna shati za rangi nyeusi, nyeupe, ya njano, nyekundu, kuna suruali pia kando yake kuna tarakilishi iliyowaka.

Chumba chenye sakafu ya vigae. Juu taa zimewaka. Kumeekelewa nguo nyingi ikiwemo shati, koti na zingine zilizowekwa kwenye karatasi kwenye rafu ya chuma cheusi.

Chumba kikubwa ambapo kuna watu wengi wanaochagua nguo zilizoanikwa za aina mbalimbali zikiwepo suruali, marinda, shati.

Chumba kilicho na watu waliosimama na wengine kuketi. Viatu zilizowekwa kwenye rafu, nguo nyingi aina ya rinda, suruali zimeanikwa.

Chumba chenye taa mingi zilizo waka. Kuna meza tofauti ambazo zimewekelewa nguo zikiwemo shati, viatu, koti suruali.

Gari lenye rangi ya kijani limeegeshwa katikati ya manyumba mawili mbele ya lango lenye michoro na rangi ya nyekundu chini ya mti.

Gari tatu kwenye maegesho yenye nyasi chini ya mti ya kijani kibichi moja liko na rangi nyekundu, watu watatu wamesimama kando ya gari moja limefunguliwa.

Eneo iliyo na mchanga ambapo kuna gari mingi zimeegeshwa ikiwemo ya rangi ya njano. Kando yake kuna miavuli, kuna nyumba na miti.

Chumba kikubwa kilicho na gari tofauti ikiwemo ya rangi ya kijivu, nyeupe, nyekundu ambapo watu wanatembea. Kuna viti na meza.

Gari nyingi zimeegeshwa za aina tofauti ikiwemo ya rangi nyeupe, nyeusi, kijivu, gwaride kando yake kuna jumba.

Gari nne zenye rangi: nyeusi, kijivu, nyeupe zimeegeshwa kwa maegesho yaliyo na nyasi na miti kando yake.

Gari ya kijivu iliyoegeshwa na nyingine mbali kidogo nyeupe. Kuna nyumba mrefu yenye paa la mabati. Kando yake kuna watu walio simama chini ya mwavuli na miti.

Gari nyeupe aina ya matatu limeegeshwa, Kando yake kuna magari mengi na nyasi na miti iliyomo yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wawili wameketi kwenye gari ndani akiwemo mwanamke ambaye ametazamana na mtu mwingine nje akimpea kitu na ametabasamu.

Kiwanja cha nyasi ambapo gari nyingi zimeegeshwa zenye rangi nyeusi, kijivu, nyeupe watu wamesimama umbali yao na miti.

Gari kuegeshwa kwenye eneo lililo na nyasi na miti mirefu yenye matawi ya kijani. Mtu ameketi nyuma yake amevaa kofia na sare ya kuendesha pikipiki.

Barabarani ambapo gari kubwa limebeba zingine zilizoekelewa katikati na juu za rangi tofauti ikiwemo ya njano, nyeupe na kijivu. Kando yake kuna nyasi na pia miti.

Eneo lililo na nyasi ambapo gari zimeegeshwa za rangi tofauti ikiwemo nyeupe na ya kijivu. Kuna watu walioketi na wengine kusimama kando yao na ambapo kuna miti ya rangi ya kijani.

Maeneo ya mchanga ambapo gari zimeegeshwa za aina tofauti zikiwemo rangi nyeusi kando yake kuna ukuta ya jumba ya ghorofa na rangi nyeupe

Gari aina ya matatu nyeupe limeegeshwa kwenye eneo iliyo karibu na miti ya matawi ya kijani kibichi. Juu yake nyaya za umeme zimepita.

Kiwanja kilicho na nyasi ambapo gari mingi zimeegeshwa za rangi tofauti ikiwemo kijivu na nyeupe. Kuna watu waliosimama na wengine kutembea. Mbele yake kunaonekana hema mingi na miti ziko kando.

Nyumba mrefu na pana yenye nguzo ya blue , imeegeshwa magari mingi zikiwemo za rangi tofauti, nyekundu, nyeupe, nyeusi.

Gari ndogo nyeusi limeegeshwa. Kando yake kuna miti ilio na matawi ya kijani kibichi. Mbali kiasi kuna nyumba makubwa ya ghorofa.

Gari ndogo zimesimama kwa eneo lisilo na nyasi. Mwavuli ziko. Kando yake kuna nyumba na mti kwa umbali kidogo.

Maeneo kubwa ambapo gari mingi ya aina tofauti zimeegeshwa zenye rangi tofauti ikiwepo nyeupe, nyekundu, kijivu na nyeusi.

Eneo lenye magari yaliyoegeshwa. Kuna nguzo. Kuna watu walioketi na kuegemea meza, ambapo wanaume wawili wanasalimiana. Kuna simu ya mkononi na vitabu.

Gari nyeupe limeegeshwa barabarani. Mataa yake imewaka. Kando yake kuna nyumba na miti mingi ya matawi ya kijani kibichi.

Eneo kubwa ambapo magari mengi yenye rangi tofauti yameegeshwa ikiwemo ya bluu, nyeupe, nyeusi ya kijivu kando kuna majumba makubwa.

Nyumba zilizo na karatasi juu ambazo kuna viwanda vilivyo wekwa matunda mbalimbali ikiwemo ndizi, machungwa. Watu wameketi na wengine kuinama. Katikati yao kuna mkokoteni.

Eneo kubwa ambapo kuna miavuli mingi zilizotandikiwa vitu chini zikiwemo hereini na mapambo mengine. Nyuma yake kuna miti mingi na nyumba mingi za ghorofa.

Chumba kilichowekwa bidhaa za kuuza ikiwemo mayai yaliyowekwa kwa vitu vya rangi ya bluu, ya kijani, nyekundu na magunia yaliyo na karatasi zimeandikwa.

Chumba kilicho na meza na nyama kuanikwa ukutani. Taa zimewaka. Kuna picha zilizoanikwa kwenye ukuta. Watu ambao wamevaa sare zimefanana wanakatakata.

Kiwanda sokoni kimeekelewa matunda, ikiwemo nanasi, ndizi, machungwa, tikiti. Beseni chini yake ingine kando yake, ambalo liko na chakula ndani.

Kiwanda kikubwa ambapo kimeekelewa mabati juu, kuna mtoto, kuna magunia, kuna matunda yaliyoanikwa ikiwemo ndizi, zingine zimetandikwa chini, ikiwemo maembe.

Sokoni ambapo wa mama wameketi wengine wamejifunga kitambaa kwenye kichwa kuna mtoto aliyeketi karibu na wao wanauza mboga za matawi na juu kuna mabati.

Ndizi zilizo ivaa na zingine zenye hazijaivaa ziko na rangi ya kijani, zimeekelewa juu ya vipanda ambapo kuna vikabu na magunia. Kuna watu walioketi na wengine kusimama.

Sokoni ambapo kuna watu waliosimama na wengine kuinama. Kuna mandizi ambayo yameiva na ingine ni mbichi. Watu wengi na magunia.

Chumba chenye rafu zimeekelewa picha zilizochorwa, zikiwemo za mwanamke ambao wamejifunga kitambaa na mwanaume aliyeshika mtoto bila nguo.

Eneo lenye watu wengi wanume kwa wanawake ambapo wameweka magunia na kutandika shuka chini zilizoekelewa bidhaa tofauti mwavuli kua na vitu zingine chini yake.

Ndoo nyingi zimewekwa kwa pamoja zikiwa na unga za rangi tofauti ikiwemo ya machungwa, ya njano, nyeupe, nyanya, dania, kitunguu na kitunguu saumu zimo.

Vikapu vingi vimewekwa chini kwa pamoja na mikufu vyenye rangi vinavyopendeza ya kijani, nyeupe, nyekundu, zambarau, kijani kibichi.

Sokoni ambapo kuna viwanda vilivyowekwa na kuekelewa vitu juu zingine zikiwa kwenye sakafu ikiwemo viazi tamu, nyanya, kitunguu, kitunguu saumu, ndizi, mboga na zingine zilizoekwa kwenye vikapu.

Kasuku za kimo tofauti na rangi tofauti ikiwemo nyekundu, ya njano, nyeupe zimewekwa viazi. Kikapu kilicho na viazi vitamu na gunia iliyo wekwa mboga.

Beseni na vikapu vya rangi tofauti ikiwemo waridi, ya buluu ambapo zikona matunda ingine ya njano, nanasi, machungwa na vingineo.

Magari mengi yameegeshwa na kando yake kuna majumba ambapo kuna mtu ameketi apo na anauza maua tofauti chini ya mwavuli.

Sokoni ambapo kuna viwanda vilivyoekelewa mandizi, maembe, machungwa, nanasi. Kuna watu ambao wamesimama, mwengine ameketi na mwanaume aliyevaa kofia.

Mahali ambapo kuna viwanda zilivyowekelewa kasuku na ndani kuna viazi. Kando kuna nyanya, kabichi, karoti, malenge, pilipili hoho.

Sokoni ambapo kumewekwa magunia yaliyo na mahindi, mtungi wa njano umo kando, kuna kikapu kilicho na kitunguusaumu, kando kuna vitunguu, kuna viazi na mboga aina ya skuma na karai.

Viwandani ambavyo kumewekwa bidhaa tofauti zikiwemo; nyanya, vitunguu vya matawi na hoho, kuna msichana aliyejifunga kitambaa kichwani alie simama kando, kuna ngunia ilio ekwa vitu na pia kuna nguo za aina tofauti zilizo anikwa juu.

Eneo lililowekelewa vitu juu ambapo kuna nyanya, kitunguu , mboga , viazi. Gunia zimo na zimewekwa bidhaa zingine. Kuna kasuku za rangi tofauti ikiwemo nyekundu na mtu aliyeketi kando.

Chumba kikubwa chenye mataa kuwaka na nguzo ya rangi ya machungwa na nyeupe kuna viwanda ambavyo vimeekelewa ngunia na zingine zikaekelewa tofari juu.

Eneo lililotandikwa vifaa chini, ambapo watu wameketi, na kuna myavuli iliyoanikwa nguo. Kando yake kuna miti ya kijani na majumba marefu nyuma.

Mti ulio na kibao cheupe kilicho na maandishi kando yake kuna miti yenye matawi ya rangi ya kijani, kando kiasi kuna nyumba nyeupe.

Nyumba ya gorofa lenye madirisha mengi. Kando yake kuna kibao kimechorwa ghorofa yenyewe. Chini yake kuna ua ya mabati ya rangi ya kijani.

Nyumba mrefu ya ghorofa iliyo na madirisha mengi chini yamezingirwa na ua ya mabati. Kuna chapisho ambalo ziko na maandishi. Kando kuna miti.

Kibao kikubwa cha rangi ya kijani na nyekundu kimeandikwa kwa rangi nyeupe ambapo kuna pikipiki ziliosimama kando yake, majumba na miti.

Nyumba nyeupe ya ghorofa yenye maandishi ya njano na madirisha mengi ya bluu na gari nyeupe limeegeshwa nje, kando yake kuna mawe mingi.

Nyumba tatu zilizokaribiana yenye mabati ya rangi nyekundu, ukuta wa njano, kibao nje cha kukodisha cha rangi nyeupe na nyekundu, kiwanda nje, tanki ya buluu.

Nyumba mbili zisizo za kuhamishwa za ghorofa ziko na madirisha mengi na zimepakwa rangi nyeupe, nyekundu, ya njano na juu ziko na mabati.

Majumba matatu ya ghorofa yaliyo jengwa kwa simiti, mti na makuti. Juu ya maekelewa mabati ya rangi ya kijivu kando kunamiti zingine ambazo zimeekelewa karatasi nyeusi.

Eneo lenye nyumba tofauti zikiwemo za ghorofa zenye milango yenye imefungwa nyeupe na mabati nyeusi na ziko na vichapisho vilivyoandikwa.

Chumba kilicho na dirisha na mlango wa vioo, sakafu ya vigae, kando yake kuna jumba la ghorofa lenye vioo mingi na miti.

Nyumba ya ghorafa mrefu na pana ambayo iko na madirisha mengi iliyo na maandishi tofauti ikiwemo ya rangi ya njano nyekundu, juu kuna anga lililotanda na meupe.

Nyumba iliyo na mabati juu ya rangi ya njano na bluu. Kando yake imezingirwa na ua ya mabati, mengine yakona kutu. Kando ingine kuna nyasi na mimea.

Chumba kikubwa chenye rafu nyeusi ambapo zimeekelewa mayai na chapisho zilizoandikwa kwa maandishi meusi, mekundu.

Chumba kikubwa kilicho na sakafu ya vigae na mataa kuwekwa kimewekwa vitu mbalimbali vikiwemo viazi, viazi vitamu, kitunguu, kitunguu saumu.

Nyumba yenye mwangaza vizuri. Sakafu ya vigae. Chupa zilizopangwa kwenye rafu. Chapisho za rangi ya njano, nyeupe, na nyekundu, ambalo linaelezea kila chupa.

Chumba chenye sakafu ya vigae. Mwanamme amesimama aliyevaa barakoa. Mwanamke anatembea. Kuna nguzo za rangi tofauti, na chapisho zilizoandikwa.

Chumba kirefu ambacho kina rafu zimewekelewa vitu mbalimbali vikiwemo sabuni na ziko na chapisho ambazo ziko na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe.

Chumba kipana ambapo kumeekwa viwanda vya miti, ambapo kumeekelewa matunda mbali mbali, na chapisho kuekwa kuonyesha maandishi yaliyoandikwa.

Chumba kilicho na sakafu ya vigae, ambapo kuna rafu mrefu zilizoekwa soda tofauti zenye rangi ya kijani, nyekundu, nyeusi, nyeupe.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae, ambapo kuna sakafu zilizoekelewa bidhaa tofauti. Kuna chapisho ambazo ziko na maandishi ya bei. Kuna watu wanotembea, na mmoja amesukuma troli.

Chumba ambacho kina rafu zilizoekwa vioo mbele na zikapangwa vitu kama vile keki za aina tofautitofauti, rangi ya njano, nyeupe nyekundu, kijani.

Chumba cha kuuza bidhaa, kuna vitu vilivyowekwa ambazo ni maembe, ndimu na pia vingine. Kuna watu wawili waliosimama kando, mmoja akiwa amevaa nguo nyekundu na barakoa mdomoni.

Chumba kikubwa ambacho mataa zimewaka kina sakafu ya vigae. Kuna rafu zilizo na vitu aina mbalimbali. Kando yake kuna baiskeli za watoto na watu wamesimama.

Nyumba lenye sakafu ya vigae ambapo iko na rafu mrefu zilizoekelewa bidhaa tofauti tafauti zingine zikiwa kwenye kasuku na zimewekwa maandishi.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae na taa mingi zimewaka, ziko na rafu mingi na mrefu ambazo zimepangwa kwa ustadi, zilizo na bidhaa tofauti ikiwemo mafuta na zingine zilizo kwenye karatasi.

Chumbani ambapo kuna mwanamume aliyechuchumaa amevaa nguo ya njano yenye mikono nyeusi ambayo iko na maandishi kwenye mgongo, kuna rafu zilizoekelewa bidhaa tofauti zilizo kwenye chupa.

Chumba kilichowashwa mataa mengi na sakafu ya vigae. Kuna rafu zilizoekelewa bidhaa aina ya mikate na chapisho zilizoandikwa kwa rangi ya njano.

Chumba kikubwa kilicho na sakafu ya vingae taa zimewaka . Kuna rafu mingi zilizo wekelewa bidhaa tofauti ikiwemo siagi, mayai, mitungi kuna watu waliosimama.

Chumba kikubwa ambacho kimewashwa taa, kuna mikoba iliyoekelewa kwenye rafu yenye rangi tofauti. Kando yake kuna chapisho chenye maandishi.

Chumba chenye watu na rafu zilizoekelewa dawa za meno, na maandishi yaliyoandikwa kwenye chapisho, ambapo kuna sakafu ya vigae.

Chumba chenye paa la chuma na mataa zimewaka. Kuna rafu zilizoekelewa bidhaa tofauti, kando yake Kuna mboga tikiti zilizo ekelewa.

Chumba kikubwa kilicho na sakafu ya vigae. Taa mingi zimewaka. Mtu aliyevaa barakoa. Kuna rafu zilizo na vifaa tofauti. Baiskeli za watoto zimesimama kando na viti mingi.

Chumba chenye sakafu ya vigae, ambapo kuna rafu mrefu zilizoekelewa bidhaa tofauti, zikiwa kwenye karatasi za rangi tofauti.

Chumba chenye sakafu ya vigae kina rafu ambazo zimeekelewa bidhaa za rangi tofauti. Mataa zaidi ya nne zimewaka na mtu mwanaume amesimama.

Chumba kikubwa kilicho na rafu ambazo zimeekelewa vitu zikiwemo za rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi, ya njano na buluu, sakafu ya vigae na ingine ya rangi ya kijani imeekelewa vifaa tofauti.

Kwenye duka kubwa la kuuza bidhaa ambapo kuna mwanamke anayesukuma troli. Chini kuna sakafu ya vigae na juu kuna taa ambazo zimewaka.

Chumba chenye sakafu ya vigae ambacho kina rafu zilizoekelewa bidhaa tofauti, zikiwepo zenye rangi nyekundu, nyeupe, na ya waridi.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae na taa kuwaka. Kuna rafu zilizoekelewa vitu tofauti, zikiwemo matunda. Watu kuonekana, ikiwemo mwanamke aliyebeba mkoba mkononi.